Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaeza kuwa la kuivasha au kupikwa kabla ulwe . Mwanadada huyu ameshikilia ile ambayo imekomaa.

Ndizi hizi ni mingi, zimekomaa na ni la rangi kijani kibichi. Linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Mkulima yuko shambani na amesimama akizitazama.